Boksi la dawa mashuhuri ya kuondoa minyoo kwa wanyama wafugwao, kama vile; mbwa na paka, likiwa limepambwa kwa rangi na maandishi ya kiingereza yasomekayo "PET D" na chini kukiwa na maelezo yanayosisitiza kutumika kwa mifugo pekee.

Boksi lenye dawa ndani yake dawa ambayo inatumika kupigia sindano wanyama wanaofugwa kama vile ng’ombe, mbuzi na kondoo. Dawa hii ni muhimu sana kwani inachangia kuimarisha afya ya wanyama hawa wanaofugwa majumbani.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea likiwa limepangilia dawa hizo katika rafu maalumu na kwa mpangilio na utaratibu unaoeleweka, ili kuweza kubainisha dawa ipi inapatikana sehemu gani pasi na kumsumbua mteja anayehitaji dawa hiyo.

Dawa maalumu za mifugo na mimea mbalimbali zilizopangiliwa katika rafu katika mpangilio maalumu, unaomwezesha mteja anayehitaji kununua dawa hizo kutoka katika kwenye duka hili kuweza kuiona dawa husika kwa urahisi bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Mfuko maalumu ulioandaliwa na kufungwa ndani yake mboji ya asili, inayotarajia kuimarisha mimea na kuisaidia mimea kuzaa mazao yaliyokuwa na afya bora kabisa, bila kuathiri chochote katika afya ya asili ya udongo, na kuhimarisha rutuba ya udongo huo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea likiwa tayari limekwisha funguliwa, na dawa hizo zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalum unaomuwezesha mteja anayehitaji kununua dawa, huchagua dawa kulingana na uhitaji wake.

Chupa ya dawa maalumu na muhimu inayotumika kuhifadhia dawa inayotumika kwa ajili ya kuimarisha afya ya mifugo mbalimbali kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo pamoja na mbwa. Dawa hizi ni muhimu sana kwa ajili ya kuhakikisha afya ya viumbe hivo na mifugo hio inakuwa salama.

Boksi la dawa maalumu iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kuondoa minyoo kwa wanyama wafugwao, kama vile: mbuzi, ng'ombe na kondoo. Lakini ikiwa na maelekezo yanayoonyesha usalama wa kutumika dawa hiyo, kipindi ambacho wanyama hao wanakua na ujauzito.

Mkulima anaejihusisha na kilimo cha kibiashara, akiwa ameandaa mazao yake vizuri, na kulima kwa kufuata ushauri wa kitaalamu, ili kuweza kutanua wigo wa mapato yatakayozaliwa kutokana na shamba hilo.

Wakulima wawili wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara wakiwa katika eneo lao ambalo wamepanga kuweza kufanya shughuli zao za kilimo. Wakiendelea kufanya tafiti mbalimbali na kuangalia namna ya kuweza kukuza kipato watakachokipata kutokana na mazao hayo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo kwa ajili ya kuweza kuanza kunufaika kutokana na mazao na faida kedekede zinazotokana na faida ya zao hilo.

Zao la kibiashara linalofahamika kama “karoti”, ambalo tayari limekwishavunwa vizuri kabisa na kukusanywa katika eneo moja, ili kuweza kurahisisha zoezi la kupeleka katika eneo la kuchakata na kisha kupelekwa sokoni, ili kuweza kuuza kwa bei itakayomnufaisha mkulima.

Mwanamke anayejihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao hilo la mahindi, akiwa anaendelea za zoezi la kuvuna na kukusanya vizuri kabisa zao hilo. Ili aweze kulipeleka katika eneo la kuchakata na kisha kuweza kulipeleka sokoni, ili aweze kupata manufaa yanayotokamana na zao hilo.

Zao la kibiashara linalofahamika kama nyanya, ambalo limeshakwisha kuvunwa kutoka katika shamba hili kubwa, linalomilikiwa na kampuni tayari kupelekwa katika eneo la kuchakata na kuweza kupelekwa sokoni ili kuweza kuipatia mafanikio makubwa kampuni hiyo.

Wanawake wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi wakiwa shambani, wakiendelea kulikagua na kuliangalia zao lao hilo la kahawa, ili kuweza kuhakikisha wanafikia malengo yao.

Mwanamke mkulima anayejihusisha na zoezi la kulima kilimo cha kibiashara, akiendelea na zoezi la kuvuna mazao yake hayo ambayo anatarajia apate faida iliyokuwa kubwa kabisa inayotokana na mazao hayo, pale atakapoenda kuyauza.

Mwanamke mkulima anayejihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao hilo la kahawa akiwa tayari amekwishalivuna na kuliweka katika chombo maalumu tayari kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi la kuweza kuliuza na kuanza kunufaika kupitia zao lake hilo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao hilo la nyanya, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna nyanya hizo na kuziweka katika vyombo maalumu, tayari kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi la usafirishaji na kuweza kuanza kunufaika kupitia zao lao hilo.

Mwanamke mkulima anayejihusisha na kilimo cha biashara cha zao hili la nyanya, akiwa tayari amekwishalivuna zao lake hilo na kulipangilia katika mpangilio mzuri na maalumu kwenye vyombo maalumu ili kurahisisha zoezi la usafirishaji.

Sehemu ya shamba kubwa linalotumika katika kilimo cha kibiashara ikiwa na mimea ambayo tayari imekuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi na matunda ambayo yamezaliana kutokana na mimea hiyo. Mimea hii inatarajiwa kumpatia mkulima wa mazao hayo faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao hayo, kisha kuyaweka kwenye vyombo maalumu kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi la kusafirisha kupeleka katika eneo la uchakataji, na kisha kupelekwa sokoni ili waweze kuanza kunufaika kupitia zao hilo.

Zoezi la kuvuna mahindi yaliyolimwa kwa ajili ya lengo la kibiashara likiendelea kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa, lengo la kufanya hivyo ni kuhakikisha mkulima huyu anafikia malengo aliyojiwekea na kupata faida kedekede zinazotokana na kulima zao hilo.

Wakulima mbalimbali wanaojiusisha na kilimo cha kibiashara wakiendele na zoezi la la kuandaa mazao yao hayo ambayo tayali wamekwisha kuyavuna tayali kwaajili ya kuweza kuyaweka katika muweko mzuri na salama, ili waweze kuyaweka saokoni na kuweza kuanza kunufaika kupitia mazao yao hayo.

Wanawake wakulima wanaojiusisha na kilimo cha biashara wakiwa, wanaendelea na zoezi la kufungasha Zao hilo baada ya kuwa wamekwishavuna vizuri, na kupangilia katika mpangilio Maalumu ili waweze kurahusisha zoezi la kusafirisha na kuweza kupeleka sokoni.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao lao hilo, huku wakiendelea kulikusanya vizuri kabisa, tayari kwa ajili ya kuandaliwa na kupeleka katika sehemu ya kulichakata, ili kuweza kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa bei stahiki.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara wakiendelea na zoezi la kukusanya mazao yao hayo ambayo tayari wamekwisha kuyavuna na kuyaweka katika vifungashio maalumu ili kuwaza kuyapeleka katika eneo la kuyachakata na kuweza kuandaliwa vizuri kabisa ili kuwaza kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa bei sitaiki

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea kuliandaa na kuliweka katika namna nzuri itakayowawezesha kulisafirisha kwa wepesi na urahisi ili waweze kuanza kupata manufaa yanayotokana na zao hilo.

Mkulima anajishughulisha na kilimo cha biashara akkiendelea kuthaminisha mazao yake, ambayo amekwishwa yavuna kwajili ya kuyapeleka sokoni na kunufaika na zao lake hilo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara wakiwa tayaari wanaendelea na zoezi la kuvuna zao hilo la kahawa, kwajili ya kuweza kulipeleka eneo la kulichakata na kuliandaa vizuri kabisa, ili kuweza kulipeleka sokoni na kupata faida kubwa inayo kutoka na zao hilo la kibiashara.

Wakulima waliovalia mavazi ya kazi wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hili la kibiashara na kuliweka katika vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya zoezi hilo; tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa katika eneo la kuchakata na kuweza kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuweza kuuzwa na kuanza kunufaika kupitia zao hilo.

Sehemu ya shamba kubwa lililolimwa kwa ajili ya malengo ya kibiashara nikiwa na mimea iliyo stahi na kuna hili vizuri lenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha umwagiliaji mimea hii natarajiwa kuzaliana vizuri kabisa ili kuweza kuipatia kampuni hii faida iliyokuwa kubwa kabisa

Wafanyabiashara wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara, wakiendelea kuyakusanya mazao yao hayo na kuyaweka kwenye kifungashio maalumu, tayari kwa ajili ya kuweza kupeleka sokoni, na kuanza kunufaika kwa kupitia mazao yao hayo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao yao hayo, wakiwa tayari wamekwisha kuyakusanya na kuendelea kuyatia kwenye vyombo maalumu, ili kuweza kupeleka katika eneo la kuchakata, ili kuweza kupeleka sokoni na kisha kuanza kunufaika kupitia zao lao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha biashara na wakiwa tayri wameshakamilisha zoezi la kuvuna mazao yao hayo na kuangalia namna ya kuyakusanya kwa wepesi na urahisi zaidi ili kuweza kuyapeleka sokoni na kuanza kunufaika kupitia mazao yao hayo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao hilo la mahindi wakiwa wamevalia nguo zao za kazi na kutumia zana mbalimbali wakiendelea kulihudumia shamba hilo kwa ajili ya kuliandaa vizuri kabisa kuweza kupanda mazao hayo ili kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa

Mkulima anaye jihusisha na kilimo cha kibiashara cha karoti akiwa amekwisha vuna karoti zake, na kuzianda vizuri kabisa na kuzifunga katika kifungashio maalumu tayari kwaajili ya kuweza kuzipeleka sokoni na kuanza kunufaika kupitia zao hilo.

Eneo la shamba lililotengwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo za kibiashara, ikiwa tayari limekwishavunwa na mazao yake yamekusanywa katika ukusanyaji maalumu, ili kurahisisha zoezi la kuyachukua mazao haya na kuyasafirisha, tayari kwa ajili ya kuyaandaa na kuweza kuyauza na kuanza kunufaika kupitia zao hilo.

Mwanaume mkulima anayejihusisha na kilimo cha kibiashara akiendelea kukagua zao lake hilo la vitunguu kuhakikisha linakuwa na kustawi vizuri akiweza kukuza mapato anayo yapata kutokana na zao lake hilo la kibiashara.

Mwanamke mkulima anaejihusisha na kilimo cha kibiashara akiwa pamoja na wakulima wenzake, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao lao hilo na kuweka kwenye chombo maalumu walichokiandaa kwa ajili ya kuwekea zao hilo. Kisha kuweza kuliweka katika sehemu nzuri na kupeleka katika eneo la kuchakata ili kuweza kuanza kunufaika kupitia zao lao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao lao hilo na kuweka kwenye vyombo maalumu ambavyo wameviandaa kwa ajili ya zoezi hilo, kisha kuweza kurahisisha kupeleka katika eneo la kuchakata na kuweza kuviandaa viazi hivyo ili kuweza kupelekwa sokoni na kuweza kuuzwa kwa bei stahiki na kuanza kunufaika kupitia zao lao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara wakiendelea na zoezi hili, baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna mazao haya na kuyatia kwenye vyombo maalumu. Tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la kuchakata na kuandaliwa ili kuweza kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa bei stahiki.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna viazi hivyo, na kuvifungasha katika vifungashio maalumu katika mpangilio maalumu, ili kuweza kurahisisha zoezi la kusafirisha na kupeleka sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa lilotumika kwa ajili ya kilimo cha kibiashara, lenye mimea ambayo tayari imeshakuwa na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa matunda yaliyozaliana kutokana na mimea hiyo, kunampa ishara njema mkulima wa mazao haya ya kibiashara.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi inayoendelea kuchipua na kuzaliana vizuri kabisa, iliyoandaliwa na mkulima huyu anayejihusisha na kilimo cha umwagiliaji. Mimea hii inatarajiwa kumapatia faida iliyokubwa kabisa hapo baadae

Wakulima wanao endelea kuliandaa shamba ili linalotarajiwa kuja kuleta mazao makubwa yenye afya ambayo yatawapatia faida iliokua bora, kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji, eneo ili ni la kijiografia ambalo limechaguliwa mahususi kwaajili ya kuendesha zoezi ili la kilimo.

Sehemu ya shamba linalomilikiwa na wakulima wanaojitahidi na kufanya jitihada kwa ajili ya kuweza kutanua mapato yanayopatikana kutokana na shamba hilo. Huku mimea inayopatikana kwenye shamba lao tayari ikiwa imeanza kuchipua kwa kuonyesha dalili njema ya kuzaliana.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo hiki cha biashara wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hili, ili waweze kuliandaa na kuliweka tayari kwa ajili ya kuweza kulipeleka sokoni na kuanza kunufaika kupitia faida zinazopatikana na zao hilo.

Kundi la wakulima wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi na kushika zana mbalimbali, wakiendelea na zoezi la kuliandaa shamba hilo ambalo linatarajiwa kuja kutumika katika shughuli za kilimo, na hivyo kuweza kupata mafanikio yalokuwa makubwa kabisa yanayopatikana kutokana na shughuli ya kilimo.

Mkulima anayelima mazao ambayo tayari yameshastawi na kunawiri vizuri kwakutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha umwagiliaji, kilimo ambacho kinamuwezesha kuweza kulima mazao yake hayo bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unatarajiwa kumsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima anayejihusisha wa mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni muhimu kwani unamsaidia mkulima, kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Moja kati ya mashine za kisasa na za kiteknolojia, zinazotumika katika mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamsaidia mkulima kuweza kufikia malengo yake na kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na teknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na maalumu katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni muhimu kwani unamsaidia mkulima kuweza kufikia malengo yake na kuendesha shughuli hizo za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na wakiteknolojia unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni muhimu kwani unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unatarajiwa kumsaidia mkulima kuendesha zoezi hilo la kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Shamba linalolima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bika kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitekinolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kisasa na wa kitekinolojia unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote pasi na kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima anayejihusisha na kilimo kinachotumia mfumo wa kisasa na wa kiteknolojia, unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huo ni muhimu, kwani unamsaidia mkulima kuendesha shughulia zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfuno huu wa kisasa unatarajia kumsaidia mkulima kuweza kufanya shughuli zake za kilimo katika eneo lolote pasi na kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyostawi na kunawili vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali, katika utendaji kazi wake mashine hizo ni muhimu sana kwani zinamsaidia mkulima kuweza kufanya shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, basi na kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyooteshwa na kulimwa vizuri kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknologia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha zoezi la kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kisasa na wa kiteknolojia unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mashine ya kisasa na teknolojia inaweza kumalizishia mkulima najihusisha na kilimo cha kisasa na cha kiteknologia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali, katika utendaji kazi wake, ili kuweza kurahisisha zoezi hilo la kilimo mfumo unatarajiwa kumpatia mkulima mazao, yaliyokuwa yana faida kubwa kabisa na yenye afya tele lakini pia kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha kiteknolojia kinachohusisha mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, unamwezesha mkulima kulima katika mazingira yoyote bila kuzingatia mazingira husika.

Mimea inayooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na maalum katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni muhimu kwani unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni muhimu sana kwani unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri huoteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika sehemu yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyo kuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyohoteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitekinolojia kinachohusika na matumizi ya mashine mbalimbali ya mashine ya utendaji kazi yake. Mfumo huu wa kisasa na kitekinolojia inaweza kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lake lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima anayelima kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na wa kiteknolojia, unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shuhuli zake za kilimo katika eneo lolote, pasi na kuzingatia hali ya eneo hilo.

Mimea inayoendelea kukuwa na kustawi vizuri yenye rangi kijani kibichi, iliwatesa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha technorajia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wak,e mfumo huu wa kilimowezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bilakutegemea hali ya eneo husika.

Wakulima wanaotumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumzi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kufanya shughuli za kilimo, akitumia mfumo na njia za kisasa na za kiteknolojia, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamsaidia mkulima kuweza kufanya shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, pasi na kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kisasa na kiteknologia, Kinachohusisha mazumizi ya mashine mbalimbali na maalumu katika utendaji kazi wake, Mfumo huu ni muhimu kwani umamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendea kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na wa kiteknolojia, ili kuweza kuwatengenezea samaki hao mazingira rafiki ili waweza kuzaliana na kukua kwa wingi kabisa ili kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa inayotokana na samaki hao.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia madhubuti na za kisasa zaidi katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi zilizo katwa vizuri, zenye rangi ya kijani kibichi.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia madhubuti na za kitaalamu zaidi, katika eneo hili lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile miti iliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiendelea kufanyia kazi kampeni ya (PANDA MTI, KATA MTI) kwa kupanda miti hiyo katika eneo hili. Miti ambayo inatarajiwa kuja kukua vizuri na kuimarisha uoto wa asili katika eneo hili la kijiografia.

Mimea iliyostawi vizuri na kuoteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali maalumu kwaajili ya mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kuoteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidropo, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ukuaji mimea pekee; pasi na kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali vya muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi. Kilimo hiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mwanadada mrembo aliyebana nywele zake, akiendelea kukagua na kutathmini mimea yake iliyostawi na kunawiri yenye ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri inayooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidrokloniki kinacho husisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima akiendelea kukagua mimea yake ambayo tayari imeshaanza kuzaliana, aliyoiotesha kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na wa kiteknolojia na wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasi na kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho mbalimbali na maalumu kwaajili ya ukuwaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyowekewa virutubishi mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia ya kifaa cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kihaidropni, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotua virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi ikiyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu mbalimbali katika ukuaji wa mmea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa wa kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi maji yanayotoa virutubisho mbalimbali, katika ukuji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi. Kilimo hicho kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyo stawi na kukua vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyo otesha na kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haindroponiki, kinacho husisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho muhimu na mbalimbali katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa wa kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu mbalimbali katika ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima anayejihusisha na kilimo cha kisasa cha kihaidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo, akiendelea kuikagua mimea yake hiyo iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi.

Mkulima anayejihusisha na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo akiendelea kuihudumia mimea yake aliyoikuza na kuizalisha kwa mfumo huo wa kilimo cha kihaidroponi.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. iliyooteshwa kutimia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaedroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuwaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha Haidroponiki, kinacho husisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri inaoteshwa kwa njia ya mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidrokroni, kinachohusisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili yanukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyostawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyoteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho muhimu na mbalimbali katika ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mfanyakazi mmoja kati ya kampuni kubwa zinazojihusisha na kilimo cha kibiashara akiendelea kuyakagua mazao yanayolimwa na kampuni hiyo ili kuhakikisha wanafikia malengo yaliyowekwa na kampuni yao ya kupata mazao yaliyokuwa bora na ya miaka tile yatakayowaletea faida iliyokuwa kubwa.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kampuni kubwa kabisa inayojihusisha na kilimo cha kibiashara kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa na ya kiteknolojia ili kuweza kuimarisha ukuaji wa mimea hiyo iliyostawi vizuri na yenye rangi ya kijani kibichi.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kampuni kubwa inayojihusisha na kilimo cha kibiashara, likiwa na mimea iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, eneo hili linatarajiwa kuipatia faida iliyokubwa kabisa kampuni hii.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea ambayo tayari imekwisha kuwa na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani. Ikiwa ni ishara njema kwa kampuni hiyo, itakayoweza kujivunia mazao haya na kuweza kuanza kunufaika kupitia zao hilo.

Sehemu ya shamba kubwa, linalomilikiwa na kampuni kubwa inayojihusisha na kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea yenye ustawi na kupea yenye rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inatarajiwa kuipatia kampuni hiyo faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kampuni inayojihusisha na kilimo cha kibiashara kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa ya kiteknolojia katika kuendesha zoezi hilo. Ikiwa na mimea ambayo tayari imeanza kustawi na kunawiri vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi.

Wafanyakazi wa kiwanda kikubwa kinacho jihusisha na shughuli ya kiimo cha kibiashara wakiendelea kuyahudumia mazao yaliyopandwa katika shamba hili linalomilikiwa na kampuni hio, ilikuhakikisha mazao yanazaliwa kwenye shamba hili ni makubwa na yaliyokuwa na afya bora yatakayo waletea faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Sehemu ya shamba kubwa linalo milikiwa na kampuni inayo jihusisha na kilimo cha biashara, ikiwa na mimea ambayo tayali imekwisha nawili na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani. Mimea hiyo inatarajiwa kuipatia kampuni hii fahida iliyo kuwa kubwa hapo baadae.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kampuni inayojihusisha na kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea ambayo tayari imeshaanza kunawiri yenye rangi ya kijani, na kumpa matumaini mmiliki wa kampuni hiyo kuweza kupata faida kubwa inayotokana na mazao hayo.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikuwa na kampuni iliyojikita katika shughuli ya kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Mimea hii inatarajiwa kuipatia kampuni hii faida kubwa na kuitangaza kibiashara.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kampuni inayojihusisha na kilimo cha kibiashara, shamba hilo lilikuwa na mimea yaliyostawi na kunawiri vizuri nimea hiyo inatarajiwa kukuwa na kuleta mazao yaliyokuwa bora kabisa na yenye afya, yatakayoweza kuisaidia kampuni hiyo kupata mapato aliyokuwa makubwa kabisa.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kampuni iliyojikita katika kilimo cha kibiashara cha zao hili la uyoga, likiendela kuonesha dalili nzuri kabisa ya kuchipua na kunawiri kwa mazao yake katika eneo hili. Shamba hili linatarajiwa kuzaliana vizuri na kuipatia faida iliyokuwa kubwa kampuni hii.

Mfanyakazi wa kampuni kubwa inayojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao hilo la vitunguu, akiendelea kuvikusanya vitunguu hivyo ambavyo tayari vimekwishavunwa, ili kuweza kurahisisha zoezi la kuvichukua na kupeleka eneo la kuchakata na kuweza kupeleka sokoni kwa ajili ya kuanza kunufaika kupitia zao hilo.

Wafanyakazi wa kampuni inayojihusisha na kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kufungasha zao hilo baada ya kuwa limekiwisha vunwa vizuri na kuandaa kwaajili ya kuweza kulipeleka sokoni ili waweze kunufaika kupitia zao lao hilo.

Wanawake wafanyakazi wa kiwanda maalumu kinakijihusisha na kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao na yanayopatikana katika shamba hili, shamba ambalo limelimwa kwa ajili ya lengo la kufanikisha kampuni yao yanajipatia mapato yaliyokuwa makubwa kabisa.

Sehemu ya shamba kubwa, linalomilikiwa na kampuni iliyojikita katika kilimo cha biashara, ikiwa na mimea ambayo imestawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Mimea hii inatarajiwa kuzaa vizuri na kuipatia kampuni hii faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Sehemu ya shamba kubwa linalo milikiwa na kampuni inayo jihusisha na kilimo cha kibiashara ikiwa tayari kuna mimea inayo anza kustawi na kunawili vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, mimea hiyo inatarajiwa kukua vizuri na kuleta mazao yaliyo kuwa bora na yenye afya ili kuipatia faida iliyo kubwa kabisa kampuni hii.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kampuni, inayojihusisha na kilimo cha kibiashara ikitumia njia na mifumo ya kisasa na kiteknolojia inayohusisha kutumia mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unatarajia kuisaidia kampuni hiyo kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mfanyakazi wa kampuni kubwa inayojihusisha na kilimo cha kibiashara akiwa shambani, akiendelea kuyakagua mazao yanayopatikana katika shamba hilo kubwa, ili kuweza kuhakikisha anafikia malengo ya kampuni yao ya kupata faida iliyokua kubwa kutokana na mazao hayo.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa na kulimwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji. Mfumo huu unamuwezedha mkulima kuweza kupata faida kubwa, kwa kutumia njia hii mkulima anaweza kulima bila kutegemea mvua.

Mkulima anayejihusisha na kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, akiendelea kupangilia vizuri mifumo ambayo itamwezesha kutumia kilimo hicho katika eneo lake hili. Matumizi ya kilimo hiki cha umwagiliaji ni muhimu sana, kwani kinamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo, bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji ukiwa umeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa. Mfumo huu wa kisasa unamsaidia mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo pasipo kutegemea mvua.

Mimea iliyo stawi na kunawili vizuri iliyo oteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, mimea hii inatarajiwa kukua na kuleta mazao yaliyo kua vizuri kabisa na bora na yenye afya tele ili kuweza kumnufaisha mkulima wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia cha umwagiliaji ukiwa umeandalia na kupangiliwa vizuri kabisa, mfumo huu wa kisasa unamsaidia mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo pasi na kutegemea mvua.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji ukiwa imeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa, mfumo huu wa kisasa unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote pasi na kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawili yenye rangi ya kiijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha umwagilaji ,kilichopangiliwa vzuri na kuweza kurahisisha zoezi hili la umwagiliaji ,kilimo hiki kinamuwezesha mkulima kuweza kuendesha zoezi la kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Mfumo huo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote pasipo kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo inamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo pasi na kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Kilimo hiki kinamuwezesha mkulima kuweza kukuza mazao yake na kuendesha shughuli zake za kilimo, bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Kilimo hicho kinachomwezesha mkulima kuweza kupata faida kubwa na kuendesha shughuli za kilimo sehemu yoyote nchini pasi na kutegemea mvua. Kilimo hiki ni bora sana kwani kina mnufaisha mkulima kwa manufaa makubwa kabisa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha umwagiliaji, kikiwa kimepangiliwa vizuri kabisa na kudhibitiwa vizuri, ili kuweza kuhakikisha mimea inapata maji muda wote inapokuwa inahitaji. Mfumo huu wa kilimo ni muhimu sana, kwani unamuwezesha mkulima kuweza kulima mazao yake bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji ukiwa umeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa, mfumo huu wa kisasa unamsaidia mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo basi na kutegemea mvua kwa kiwango chochote.

Mimea inaendelea kuoteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, ukiwa umeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa. Mfumo huu wa kisasa unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo pasina kutegemea mvua.

Eneo la kijiografia lenyanyasi fupi na miti iliyokuwa na kusai vizuri pamoja na kuachianachiana nafasi na mlima na udhihiri katika eneo hili, pamoja na anga lenye rangi ya bluu wiki zidi kuchochea uzuri wa mazingira ya kuvutia eneo hili.

Eneo la kijiografia lililo zungukwa na nyasi fupi na miti iliyo ota na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, kudhiri kwa maji katika eneo hili na anga lenye rangi ya bluu na nyeupe, kunazidi kulifanya eneo hili kuwepo na sura ya kuvutia.

Eneo la kijiografia linalozungukwa na nyasi pamoja na miti yenye rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, kudhihiri kwa milima mkubwa wa Kilimanjaro wenye taswira ya kuvutia na anga lenye rangi ya bluu, unazidi kuchochea uzuri wa muonekano wa eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye mandhari ya kuvutia na kupendeza, lenye miti iliyoota katika baadhi ya sehemu na kuacha kuota katika baadhi ya sehemu. Miti hiyo ikiwa na rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa anga lililokuwa juu ya eneo hilo lenye rangi ya bluu kunazidi kufanya eneo hilo liwe na taswira ya kuvutia na kupendeza.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili wenye nyasi fupi pamoja na miti iliyostawi na kukua vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, na milima unaodhihiri pamoja na anga lenye rangi ya bluu na nyeupe, vikizidi kuongeza uzuri wa eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye uoto wa asili ulioota na kustawi na kunawiri vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na milima inayodhihiri katika eneo hili. Muonekano wa eneo hili kwa juu unazidi kulifanya eneo hili liwe na mazingira ya kuvutia kabisa.

Jamii ya mnyama pori mzuri mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabakamabaka ikiwa imekusanyika katika eneo hili la kijografia, lenye miti iliyostawi na kunawiri vizuri na majani ya kijani kibichi. Eneo hili ni nzuri sana lenye mazingira ya kuvutia na anga linalodhihiri juu yake ikizidi kuchochea uzuri wa eneo hilo.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na mlima unaodhihiri kwa nyuma, kudhihiri kwa mawe makubwa kabisa yaliyojipanga kwa muonekano mzuri na wa kuvutia kunazidi kuchochea uzuri wa muonekano wa eneo hilo.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili, nyasi fupi, pamoja na miti iliyoota vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na mlima unaodhihiri katikati ya eneo hili, na anga lililotanda vizuri kabisa, likizidi kuchochea uzuri wa eneo hilo.

Mnyama aina ya simba jike akiwa amekaa katika eneo lenye nyasi fupi zenye rangi inayoendana na ngozi yake, kwa mbali kukidhihiri majengo aina ya ghorofa yanayoashiria kupatikana kwa makasi ya watu na shughuli za binadamu katika eneo hilo.

Eneo la kijografia zilozungukwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na mlima mkubwa unaodhiri katika eneo hili, na anga lenye rangi nyeupe, linalozidi kuonyesha uzuri wa kuvutia wa eneo hili.

Eneo la kijiogorafia lenye ishara ya kauka maji kwa eneo hili kwa kudhili uwepo wa maji yanayo tuwama katika baadhi ya sehemu na kukauka katika baadhi ya sehemu na kuzungukwa na uoto wa asili ilio stawi vizuri na wenye rangi ya kijani kibichi unazidi kuongeza uzuri wa kuvutia mandhari ya mazingira hayo.

Eneo la kijiografia lenye chanzo cha maji kilichozungukwa na nyasi fupi zilizoota vizuri na kustawi vizuri zenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na miti inayodhihiri katika eneo hili lililokuwa vizuri, na milima kiasi ambayo inazidi kuongeza uzuri wa eneo hilo la kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye mto uliofurika kwa maji, pamoja na uoto wa asili ulioota pembezoni mwa mto huo wenye rangi ya kijani kibichi, ukizidi kuongeza uzuri wa kuvutia wa eneo hili la kijiografia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili ulioota na kustawi vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, na milima inayodhihiri katika eneo hili, huku anga liliotanda kwa juu likizidi kuchochea uzuri wa kuvutia wa eneo hili.

Eneo la kijiografia lenye nyasi zilizoota vizuri na miti iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na moja kati ya wanyama watano wakubwa aitwaye tembo kudhiri kwa mlima mkubwa Kilimanjaro katika eneo hili, kunazidi kuongeza uzuri wa eneo hili wa kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye milima na lililozungukwa na uoto wa asili, ukikusanya nyasi fupi zilizoota vizuri pamaoja na miti iliyonawiri na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Kudhihiri kwa nyumba zilizojengwa katika eneo hili ukizidi kuashiria upatikanaji wa shughuli za kibinadamu katika hili eneo la kijografia.

Eneo tambarare la kijiografia lenye nyasi fupi zilizoota vizuri na mti Mmoja Mmoja na mlima unaodhihiri kwa mbali na anga lilitanda vizuri, vikizidi kuchochea katika uzuri wa kuvutia wa mazingira ya eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye muinuko kiasi, lililozungukwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi pamoja na miti michache, kudhihiri kwa anga juu ya eneo hilo unazidi kuchochea uzuri wa muonekano wa kuvutia wa eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye milima mikubwa na mabonde kiasi pamoja na miti iliyokua vizuri kabisa. Kudhihiri kwa anga katika eneo hili lililokuwa na rangi nyeupe pamoja na bluu na jua linalowaka katika eneo hili kunazidi kuongeza uzuri wa kuvutia wa eneo hilo.

Wanawake wawili watu wazima wanaojihusisha na shughuli ya kilimo pamoja na ufugaji, wakiendelea kumtia alama mbuzi huyo wanaomfuga ili kuweza kuwatambua wanyama wao bila kuchanganya kati ya wanyama wao na wanyama wa wafugaji wengine.

Mwanaume anayejihusisha na shughuli ya kufuga ndege waitwao bata, akiendelea kuwahudumia ndege wake hao kwa ajili ya kuweza kuwafanya waweze kuzaliana na kutaga mayai yaliyokuwa bora na yenye afya ili kuweza kuinua kipato chake.

Mimea inayoendelea kukuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha kuotesha mbegu, ili kuweza kusaidia mimea kuzaa mazao yaliyokuwa bora na yenye afya tele.

Mimea inayoendelea kuchipua na kukua iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ni muhimu sana kwani inamsaidia mkulima kupata mazao yaliyokua bora na yenye afya tele kitu ambacho kinapelekea kuweza kuimarisha mapato yake.

Mimea inayoendelea kukuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha kuotesha mbegu. Kilimo hiki kinamuwezesha mkulima kuweza kupata mazao yaliyokuwa bora na yenye afya tele.

Eneo la shamba kubwa lililoandaliwa mahususi kwaajili ya kuweza kuotesha mazao yenye afya bora kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kitaalamu cha kuotesha mbegu ili kuweza kuleta mazao yaliyokuwa bora na kupata faida iliyokuwa kubwa bila kupata hasara ya aina yoyote.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu kinachohusisha kuotesha mbegu. Mimea hii inatarajiwa kuzaa mazao yaliyokuwa bora na yenye afya ili kuweza kumpatia mkulima huyo faida iliyokuwa kubwa.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha mbegu, wakiendelea kujipatia mbegu zilizokuwa bora kabisa. Matumizi ya mfumo huu wa kilimo unaowawezesha wakulima kuweza kulima na kupata mazao yaliyokuwa na afya na yaliyokuwa bora kabisa.

Mimea inaendelea kustawi na kunawiri na kukua vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kitaalamu, kinachoweza kuhusisha kuotesha mbegu. Mfumo huu unampelekea mkulima kupata mazao yaliyokuwa bora na afya tele.

Mimea inayoendelea na kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na cha kitaalamu kinachohusisha kuotesha mbegu, kilimo hiki ni muhimu sana kwani kinapelekea mkulima kupata mazao yenye afya na yaliokuwa bora na kumpatia faida iliyokuwa bora.

Sehemu ya shamba kubwa inayo milikiwa na kampuni lenye mimea iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyo oteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Mimea hii inatarajia kuleta faida iliyo kuwa kubwa kabisa katika hii kampuni.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kinachohusisha kuotesha mbegu. Mimea hii inatarajiwa ikue vizuri, na kuweza kumpatia faida iliyokuwa kubwa mkulima wake.

Mimea inayoendelea kuchipua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Kilimo hiki ni kizuri sana kwani kinapelekea mkulima kupata mazao yaliyokuwa na afya bora hivyo kunufaika na kupata faida iliyokua kubwa kabisa.

Mbegu za mazao mbalimbali zilizokusanywa na kuifadhiwa kwenye kifungashio maalumu. Mbegu hizi zinatarajiwa kuja kutumika katika mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha kuotesha mbegu ili kuwafanya wakulima waweze kupata mazao yaliyokua bora na yenye afya.

Mimea inayoendelea kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha kuotesha mbegu. Kilimo hiki kinamuwezesha mkulima kupata mazao yaliyokuwa bora na yenye afya tele.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza mbegu za mazao mbalimbali likiwa tayari limeshafunguliwa kwa ajili ya kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji kununua mbegu hizo, duka hili linajihusisha na shughuli hii muhimu, kwani mfumo wa kilimo cha kutumia mbegu, kinawawezesha wakulima kuweza kupata mazao mazuri yaliyokuwa bora na yenye afya.

Mimea iliyostawi na kukuwa vizuri yenye rangi ya kijani, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu kinachohusisha kuotesha mbegu. Mimea hii inatarajiwa kukua vizuri na yenye afya ili kuweza kumpatia faida iliyokuwa kubwa kabisa mkulima wa mazao hayo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani. Mimea hii iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaamu kinachohusika na kuotesha mbegu. Mimea hii inatakiwa ilete faida iliyokuwa kubwa kabisa kwa mkulima wake.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi, inaonyesha ishara ya kuendelea kuchipua, iliyooteshwa kwa kutumia njia ya mfumo wa kilimo cha kisasa. Mimea hiyo inatarajia kumpatia mkulima faida iliyokuwa kubwa kabisa hapo baadae.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisaaa na wakitaalamu wa kuotesha mbegu. Mimea hiyo inatarajiwa kuleta mazao yenye ubora na kumsaidia mkulima huyo kupata faida iliyokua kubwa kabisa.

Kundi la wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kuotesha mbegu wakiwa shambani, wakiendelea na zoezi la kuhudumia mazao yao hayo, ili kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa inayoweza kupatikana kutokana na mazao yaliyolimwa kutokana na kilimo cha kuotesha mbegu.

Moja kati ya bidhaa zinazopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza mbegu za mazao mbalimbali, zikiwa zimefungashwa vizuri kabisa katika vifungashio maalumu. Kifungashio hicho kikiwa kina picha inayoashiria kupatikana kwa mbegu ya maboga ndani yake.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Kilimo hiki kinatarajiwa kumpatia faida kubwa mkulima huyu na kumpatia mazao yaliyokuwa bora na yenye afya iliyokuwa bora.

Mimea naendelea kukuwa na kustawi vizuri iliyo oteshwa kwakutumia njia za kilimo cha kisasa na kitaalamu kinachohusisha kuotesha mbegu, mimea hio inatarajiwa kuzaa mazao yaliyobora na afya yatakayo leta faida kubwa kwa mkulima huyu.

Daktari bingwa wa mifugo akiendelea kumkagua na kumpima mbwa huyo, ili kuweza kuhakikisaha anapatiwa chanjo itakayomuezesha kukua na kuishi katika mazingira salama kwa ajili ya afya yake.

Mbwa wawili wafugwao wenye asili ya kijerumani wakiwa wamekaa nje ya banda ambalo linatumika kwa ajili ya kufugiwa kwao. Banda hilo limejengwa kwa weledi na ustadi mkubwa kuonyesha umahiri wa fundi aliyehusika kutengeneza banda hilo.

Banda lililotengenezwa vizuri kabisa kwa kutumia njia na ubunifu mzuri kabisa likionyesha umahiri wa mtengenezaji huyo, banda hili linatarajiwa kutumika kwa ajili ya kufugia wanyama mbalimbali wanaofugwa majumbani kama vile mbwa, mbuzi, kondoo pamoja na kuku.

Banda maalumu, lililotengenezwa kwa ustadi na uweledi wa juu kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kufugia mbwa, likiwa na mbwa mwenye asili ya kijerumani ndani yake pamoja na kuzungukwa na eneo lenye nyasi fupi zilizoota na kustawi vizuri.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa weredi na ustadi mkubwa wa kutumia mbao, huwekwa tayari kwa ajili ya kutumika kufugia wanyama wanaofugwa majumbani, kama vile: kuku, bata, mbuzi pamoja na mbwa; ili iweze kurahisisha zoezi hili la kufuga hawa wanyama.

Mfanyakazi wa moja wa hifadhi za taifa, akiendelea kumhudumia moja kati ya wanyama watano wakubwa aitwaye tembo. Mnyama huyu mkubwa amekuwa ni sababu mojawapo iliyokuwa kubwa kabsa, inayochangia katika kuimarisha kipato cha taifa kupitia njia za utalii.

Ndege ni katika jumla ya wanyamapori wanaoruka na kuvutia. Katika aina nyingi za ndege, miongoni mwao ni kipungu mwenye sifa ya kuruka umbali mrefu kwenda juu. Ndege huyu akiwa juu ya mti huyadondosha majani yake, ukiashiria kipindi cha kiangazi.

Wafanyakazi wamoja ya hifadhi za taifa wakiendelea kuhudumia familia ya mnyama aitwae tembo, mnyama pori huyo anakamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa ambaye muonekane wake pekee umechangia kwa kiwango kikubwa kabisa kuongeza pato la taifa kupitia utalii.

Ndege wanne wenye rangi nyeupe na nyeusi pamoja na mdomo mwembamba uliopinda na miguu miyembamba yenye rangi nyeusi wakiwa pembezoni mwa chanzo cha maji, Ndege hawa wanafahamika kwa jina kama kwalala au kolongo, ndege hawa hupatikana sana katika maeneo yenye maziwa mito pamoja na holi.

Jamii ya nyani mwenye mkia mrefu na manyoya marefu akiwa chini katika eneo la ardhi ambalo linapatikana katika hifadhi za taifa ambalo lina uwezo wa asili ulioota vizuri na kustawi vizuri akizidi kuchochea katika vivutio vya taifa vinavyopatikana katika eneo hili la kiutalii

Nyoka mkubwa mwenye mabakamabaka mwenye kutisha anayefahamika kama fiela wa Madagaska, nyoka huyu ana sumu mwenye kusifika kwa kugonga ikiwa atasumbuliwa, lakini chakula kikubwa ikiwa ni panya, mijusi pamoja na chura. Nyoka huyu anasadikika kuwa hawezi kumdhuru binadamu, kwa kuwa sumu yake si kali kiasi cha kuweza kuua.